Chumba kinachotumika kwa ajili ya afya ya kinywa na meno kikiwa na daktari wa meno akimkagua mgonjwa kinywa chake kwa kutumia taa maalum inayopiga picha.

Mama akiwa na mwanaye wote wamevaa nguo nyeupe wameshikilia miswaki, anamfundisha mtoto jinsi ya kusafisha kinywa kwa kutumia mswaki na dawa.

Chumba kinachotumika kama sehemu ya afya ya kinywa ikiwa na daktari wa meno na msaidizi wake, wakipima na kumhudumia mgonjwa maradhi yake ya kinywa.

Chumba cha daktari wa meno kikiwa na mtaalamu huyo aking'oa jino la mgonjwa aliyefungua kinywa chake, daktari akiwa ameshika vifaa mahususi kwa ajili ya kurekebisha kinywa.

Eneo la wazi katika shule ya sekondari, ikiwa linatumika kwajili ya kupanda miti ili kuboresha mazingira.

Mafuriko yakiwa yapo kwenye barabara katikati ya mji, pembezoni kukiwa na maghorofa, huku watu wakiendelea na zoezi la uokoaji kwa wale watu waliopo kwenye maji.

Eneo katika hospitali linalotumika kuhifadhi mitungi ya gesi inayosaidia wagonjwa, limejengwa kwa kuta lenye tofali fupi pamoja na nondo.

Chumba kikubwa kinachotumika kwa ajili ya upasuaji kikiwa na mtaalamu wa upasuaji, akiwa na wasaidizi wake akiendelea na zoezi hilo chini ya mwanga wa taa kubwa.

Chumba kinachotumika katika hospitali kwa ajili ya kipimo cha radiolojia, kina mtoa huduma akipima na akipiga picha tumbo la mwanamke ambaye huenda ni mjamzito, ili kuonyeshaa mtoto aliye ndani.

Jengo linalotumika kama chumba cha daktari katika hospitali, likiwa na tabibu mwanamke akimpima mgonjwa wa kiume mapigo yake ya moyo, na upumuaji wake kwa kutumia kifaa maalumu.

Chumba kinachotumika kwa ajili ya upasuaji wa watoto wachanga, kikiwa na madaktari bingwa wakiendelea na zoezi hilo kwa mtoto mchanga.

Chumba kinachotumika kama wodi ya watoto wachanga, kikiwa na mtoa huduma wa kike amembeba mtoto mchanga mara baada ya kuzaliwa.

Chumba kikubwa kinachotumika kama kliniki ya afya ya mama na mtoto, kikiwa na mama mmoja amembeba mwanae huku amembeba kadi ya kliniki.

Eneo la wazi katika hospitali, ambalo hutumika kwa ajili ya afya ya mama na mtoto, likiwa na watoa huduma mbalimbali, wakitoa lishe ya maziwa kwa watoto na mama zao.

Wazazi wawili (baba na mama) wakimshikilia mtoto wao kwa furaha, fahari na mshangao; katika wodi ya mama na watoto mara baada ya mama huyo kujifungua.

Chumba kinachotumika kama wodi ya kina mama, kikiwa na mwanamke ametoka kujifungua na mwenzie akimletea zawadi za kaniki kumpongeza.